Ndizi hizi zimetolewa funiko yao , mtu ameshika kwa mkono yake aonyeshe kwamba ndizi hizi zimeiva na ni tamu kuliko ndizi zingine.

Ndizi inapandwa kwa shamba mpaka iive, inaiva kwa shamba halafu unakata kwa shamba unaleta kwa nyumba ama unabeba kwa soko uende uuzie watu wenye wamekuja soko kununua ndizi.

Mama na baba wanafanya kazi pamoja. Baba anamwagia maji kwa ndoo ambacho mama ameshika. Inaonyesha kwamba mama anasafisha nyumba yake.

Mkulima huyu anasimama na amevaslisha gumboots zake na kuna ng'ombe yake anakula chakula kwa pahali ametakiwa ili alale na akule chakula huku.

Ng'ombe hawa wamekufa, wako kwa kiwanja inaonyesha kwamba ng'ombe hawa hawakukula chakula yao, kwamba wamekufa kwa sababu ya chakula.

Mkulima huyu ako kwa shamba lake ya ndizi. Amepanda ndizi mingi kwa shamba lake na anashika ndizi yake yenye imeiva kwa shamba lake. Hii inaonyesha kwamba hii ndizi imeiva na ni tamu.

Hizi ni ndizi zenye zimeivaa kwa shamba imekatwa na kuletwa nakupakwa kwa mstari hili mwenyewe akuje auze wauzie wenye wananunua ndizi.

Mama huyu amesimama na anauza ndizi yake kwa uuzia watu. Ndizi zimeiva vizuri sana. Anauzia watu wenye wamekuja hapa soko ili wachukue vitu ambavyo wanataka wachukue.

Ng'ombe huyu anakunywa maji pahali ametegewa ili akunywe maji. Maji inaletwa na mtungi na imwagiwe kwa pahali pametengenezwa ngombe ndio akunywe. Kuna pahali tena ng'ombe analalia

Ndizi hizi zimepandwa kwa shamba ambazo zinakaa kama ni msitu, kuna ndizi zenye zimekauka kuna zingine ambacho hazijakauka, hii inaonyesha kwamba kuna matatizo ambazo zilileta ili ndizi hizi zikauke.

Ngombe huyu amefukwa uso Kwa pahali imetekwa na kukamuliwa na kukamuliwa na sitima ngombe huyu ni ngombe ambayo inatoa maziwa mingi kuliko mangombe wengine.

Karai hii iko kwa moto. Kuna chapati imekaangwa na kuwekwa kwa moto ili iive alafu mtu akule.

Hizi ndizi zimepandwa kwa shamba, zimeiva vizuri, zinakatwa alafu zinabebwa ili iuzwe kwa maduka.

Mkulima huyu amepanda ndizi kwa shamba lake anaona vile ndizi yake iliiva kwa shamba lake, anaziona ndizi hizi kwa shamba lake.

Ndizi hii imepandwa kwa shamba kwa mstari. Kuna ndizi kubwa na ndogo yenye imepangwa kwa hii shamba.

Daktari huyu, amefunga kichwa yake na kitamba, ameshika dawa kwa mkono ingine na glasi mkono ingine akiziweka hizi dawa ndogo ndogo.

Hizi ni ndizi ambazo zimewekwa trella ya gari. Zinabebwa kwa maduka ama zinatembezwa kuuziwa watu.

Hizi ni ndizi ,zenye iko Kwa shamba ,zimepadwa nyingi kwa shamba ,na hizi ni zenye zimeiva Kwa shamba. Kuna zingine haijaiva.

Mkulima huyu amefuna mahindi yake shambani, wakulima wanataharisha shamba kwanza kabla wapande mahindi zao, na wakishaa taharisha wanapanda na wanalinda hadi wafune mahindi Yao mazuri.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa. Wamejengewa nyumba kubwa yenye wanakula hapa na wanalala. Kuna kitu yenye imetengenezewa ili wakati wanataka kunywa maji wanakunywa hapa.

Hapa ni shamba ya mkulima. Mkulima ako shamba lake, anaona ndizi zake.

Ndizi hii imeiva sana, inaonyesha kwamba iko tayari ikuliwe ama ichukuliwe ili iuzwe kwa maduka ama iuziwe watu wa jirani.

Hii ni ndizi yenye imeiva imewekwa juu ya meza ndizi hizi ni tamu.

Hizi ni ndizi yenye imewekwa chini, mkulima amekata hizi ndizi yake na ameleta hapa hili auze , huyu anaweka ndizi hizi kwa gari.

Huyu ni mkulima hodari sana amefunga ngo'mbe wake wa maziwa ,amepea chakula ili ngo'mbe akule.

Mwanaume huyu anakamua ng'ombe bila kufunga ng'ombe miguu. Ameufunga kichwa na amepea chakula akule wakati anakamua.

Hii ni nyumba kubwa enye mkulima huyo amejenga ili atumie kuchunga ngombe wake wa maziwa.

Mkulima huyu amekata ndizi hizi kwa shamba lake na ameleta hapa kando ya shamba , amesimama kwa mti kuonyesha amechoka kuleta hizi ndizi zake kwa shamba.

Hapa ni shamba la mkulima amepanda ndizi na mahindi na mahali ingine amelima tu na hajapanda chochote.

Hawa ni wamama wafanyibiashara, wako hapa wakitoa ndizi wakieka kwa kinywa zao. Hizi ndizi imekatwa kwa shamba na imeletwa hapa ili hawa wamama watoe zenye wanataka.

Hizi ni ndizi mingi zenye zimewekwa chini, mkulima amekata kwa shamba na amezileta hapa ili auze.

Hawa ni wafanyikazi katika kampuni ya maziwa. Wanamwaga maziwa kwa mtungi wakiwa wameeka kichungi.

Hapa ni nyumba kubwa yenye imejengwa ili ng'ombe wa maziwa inafungiwa hapa. Ng'ombe wako pande ingine na wengine upande ingine. Wanakula chakula yao kwa hapa mahali yenye imetengenezewa.

Huyu ni mfanyibiashara ya maziwa na mkulima, mkulima anapea mfanyibiashara maziwa yake.

Hapa ni shamba kubwa yenye ndizi imepandwa. Ndizi hizi imepangwa kwa laini na imepaliliwa yote.

Hizi ni ndizi mingi yenye imewekwa hapa chini na mkulima. Hizi ndizi ni refu na imeiva vizuri sana kwa shamba.

Huyu ni mfanyikazi kwa kampuni ya maziwa, yeye anasafisha mitungi ya maziwa ili maziwa ikifika inaeza wekwa kwa hizi mitungi zote yenye imesafishwa vizuri.

Hawa wanakamua ng'ombe wao, kuna wengine wako pande ngine wanatasama vile wanakamua ng'ombe, ng'ombe anafungwa mikuu kabla ikamuliwe na mwenyewe.

Mama huyu ako kando ya shamba lake. Amevuna ndizi zake shambani na ameleta hapa kando. Ametoa kando na kukatakata hizi ndizi ziwe ndogo.

Mkulima huyu ako kwa shamba lake. Anaona ndizi zake zenye amepanda kwa shamba. Ameweka mti kwa ndizi hii ili isianguke chini.

Huyu ni mama mkulima ako kwa shamba lake. Anaona ndizi zake zenye zimeiva kwa shamba.

Huyu ni mama mkulima aliye kwenye shamba lake. Anaziona ndizi zake ambazo amezipanda shambani. Ameshika ndizi ambayo imeiva shambani.

Hii ni duka ama nyumba ambayo maziwa zote zenye zimezanyiwa zinawekwa hapa.

Hapa ni duka ya maziwa, wafanyibishara wa maziwa na wakulima wenye wanafunga ngo'mbe wa maziwa wanaleta maziwa yao hapa.

Mkulima huyu wa ng'ombe anakamua ng'ombe wake, kuna mahali ameteka ili wakati anataka kukamua ng'ombe anafungia hapa na kukamua.

Kuna watu wanne wenye wako ndani ya nyumba ,kuna mmoja mwenye anakaa upande ingine na hawa watatu wanasimama anaongeleshwa na huyu ,anatumia mkono kueleza maneno yenye anambia hawa wenye wanasimama.

Huyu ni mfanyibiashara ya maziwa anasanya maziwa na kupeleka mahali ya kuuza.

Ukitaka kulima ndizi, unalima kwanza shimo kubwa ya futi nne hadi tano. Halafu unaleta ndizi, na unaekwa mbolea ndani yake. Halafu unafunika, na uchunge hadi ndizi imee.

Hapa ni shamba kubwa ya ndizi kuna ndizi kubwa na ndogo yenye bado ilikuwa inapandwa.

Hizi ni ndizi zenye ziwekwa chini , mkulima anazifunga ndizi hizi.

Baba na watoto wake wadogo. Wako shambani, Wanalima hii shamba, na ameweka pikipiki yake kando. Anawafunza hawa watoto wake kulima shamba.

Mkulima huyu ako kwa shamba lake, amepanda ndizi shamba lake, hapa anamshika ndizi yenye imeifa kwa shamba lake kuonyesha kupanda ndizi ni kazi nzuri ya mkulima.

Hawa ni wamama wafanyibiashara, wako kwa soko wakiuza ndizi zao sokoni.

Hapa ni shamba ya ndizi, ndizi hizi imepandwa kwa laini, wakulima wengi wanapenda kupanda ndizi kama hizi.

Hapa ni shamba ya mahindi, mahindi imepandwa hapa na hizi mahindi imebadilisha rangi, mahindi hizi ziko tayari kuvunwa.

Hizi ni ndizi yenye iko kwa shamba. Kuna ndizi ndogo na kubwa na kuna yenye imeiva kwa shamba na zingine bado.

Hizi ni ndizi zenye ziko juu ya meza kuna yenye imetolewa kando yake na ingine haijatolewa, hii yenye imetolewa kando imeiva.

Ng'ombe huyu ameshikwa na ugonjwa yenye inashika juu ya miili, imefungiwa nje.

Daktari huyu ako hospitali ,anaipima dawa yenye ameshika kwa mkono. Amevaa glovu mikono yake na ameweka mdomo barakoa.

Hawa ni wafanyikazi katika kampuni ya maziwa anamwagia kichungi maziwa yenye Iko kwa mitungi.

Hawa ni wakulima wa ndizi wanavuna, ndizi yao shambani enye imeiva.

Mkulima huyu hodari anakamua ngo'mbe wake wa maziwa amefunga miguu ya ngo'mbe na kamba na anakamua na mkono mbili.

Huyu ni mkulima hodari sana amepanda ndizi kwa shamba lake hii kubwa na amepanda zote kwa laini.

Hizi ndizi zote zenye zimewekwa hapa chini zinawekwa zote Kwa trela hizi mbili ya magari.

Ngo'mbe hawa wamekuja chini kwa sababu ya ukosefu ya nyasi.

Hapa ni shamba kubwa yenye ndizi imepandwa hapa , ndizi hizi imepandwa kwa laini na imepaliliwa yote.

Ndizi hii imeletwa kwa shamba. Imeenda kukatwa kwa shamba alafu imeletwe. Kuna yenye imeiva na zingine haijaiva. Zimeletwa hili yote iive alafu ichukuliwe iuzwe kwa maduka.

Hizi ni ndizi zimepangwa kwa shamba hii kubwa na ndizi hizi zimepandwa kwa laini.

Hizi ni ndizi zenye zimepandwa kwa beti , zimewekwa laini kwa beti .

Hapa ni shamba kubwa yenye imefungwa na imewekwa hema juu ili ndizi ipandwe hapa ndani, kuna ndizi kubwa na ndizi zingine ni ndogo.

Hawa ni ngo'mbe wa maziwa wenye wamekufa hapa kiwanja , ngo'mbe hawa wako na kengele shingo yao.